Kwenye soko mkubwa kumepangwa katika sehemu ndoo kubwa zilizo na chakula kama vile viazi, migoho, nyanya, vitunguu, kitunguu ya majani, dania, hoho, biringanya, karoti, mayai yaliyo kwenye mikebe na kadhalika.

Kuna ndege wa msituni aina ya mbuni ambaye amesimama wima kabisa na kufungua mdomo wake wazi, kama vile anaitana. Manyoya yake yaliyomfunika kwote ni nyeusi na maridadi, ispokua tunyoya tweupe kwa mabawa zake na mwisho wa mkia wake. Amelinyorosha shingo lake konde na kirefu, ambae haina unyoya ata mmoja.

Kwenye barabara kuu katika jiji la Nairobi kunao sanamu mkubwa wa mwanaume ambaye ni shujaa wa nchi aliyeshika kisu mkononi na upande mwingine fimbo akiweza kuivalia koti na suruali la kijeshi ambaye anaitwa Dedan Kimathi. Aliweza kupigania huru wa nchi wa Kenya.

Kwenye mbuga kuu la kuhifadhi wanyama, kunao vifaru wawili wakubwa, mmoja aliyelala kwenye matope huku akipumzika, mwenzake akiweza kusimama kwenye miguu yake makubwa huku akiumauma ama akiyatafuna nyasi kilicho chini.

Katika mji mkubwa kunao nyumba ya mabati, ambayo ameweza kugawanyishwa kati na mto mkubwa uliojaa takataka za plastiki na vya kila aina. Kunaonekana kando watu, wahudumu wa serikali waliokuja kusafisha mto huo.

Kwenye kiwanja mkubwa yenye nyasi kuna miti makubwa na marefu yenye mikono ya kutembea yaliyojaa majani mabichi. Miti haya huwapa watu kizuizu kutokana na jua kali kilichopatikana. Pia kunao sehemu cha kuketi na viti.

Tumbili ameketi kwenye ukingo wa mbao zilizopakwa rangi nyekundu, manjano, bluu na kijani, tumbili huyo ameketi kwenye makalio yake akiyanyoosha miguu zake, ambaye ameweza kuyanyorosha, nyuma yake kuna kitelezi nyekundu cha watoto.

Kwenye jukwaa kikubwa kilichopatikana katika ukumbi wa michezo, kunao wachezaji au watumbuizaji wa kike na wa kiume, walio pale na nguo za kitamadunu kama vile ngozi iliyo na madoadoa na kofia ya manyoya kichwani, huku wakicheza na kuburudisha walioona.

Katika mbuga la wanyama, kunao nyuma ya ukingo wa kamba za chuma, nyati mkubwa. Anaye ngozi nyeusi tititi, na pembe zilizokuja juu, ya rangi ya majivu. Na sura mrefu kama ule wa ng'ombe, anayesimama kwa starehe zake, na amezungukwa na miti na majani.

Kwenye mji enye makao duni enye nyumba za mabati kunao mwanaume anayetoka kwenye nyumba lake ambalo limeweza kufanyiwa uharibifu mkubwa kutokana na maji ya mafuriko yaliyosambaa kwote na kulifanya hata sehemu ya kupita liwe ngumu. Pia takataka na viti vingine vimeweza kutapakaa.

Kwenye mbuga la kuhifadhi wanyama kwenye bwawa ndogo kuna mnyama aliye mamba ambaye ana meno nyingi makali ya msumeno huku akiwa na macho madogo wameweza kukaribia mwisho wakingoja kupewa lishe la mchana ambaye ni nyama.

Kwenye eneo ya makazi duni kuna vyumba vya mabati ambavyo vimejengwa kwa ukaribu sana na mto mkubwa mchafu uliofurika na ambaye yameweza kubeba takataka za plastiki. Kuna wanawake pale kando wenye wamevaa sketi na mabeseni ambaye wanafua kutumia maji haya.

Katika mji ya makao duni ilio na nyumba ya mabati, vingi vilivyo na kutu. Juu yake kunao sehemu kikubwa kando la njia ambalo wameweza kutupa takataka nyingi vya aina plastiki, karatasi, vyakula na vinginevyo huku wapita njia wakiweza kuepukana nazo.

Kwenye jiji kuu la Nairobi kati la mji kunao bustani kikubwa ambacho linaweza kuwa la viwanja vya nyasi vya watu kukalia na kutembea. Pia kuna ziwa ndogo ambalo mashua madogo yanaweza kubeba watu kwa burudani zao kwa nauli ndogo. Pia kuna daraja la chuma linalopitia....

Wanaume wengi wamo ardhini kwenye mtaro mkubwa, uliochimbwa na tingatinga huku wakingangana na bomba kubwa la maji ambalo lilopasuka. Wanajaribu kulitengeneza huku wanaume wengine walio juu yao, wakiwatazama kwa mshangao jinsi wanavyongangana.

Kwenye kiwanja kikubwa pale katika mbuga, mwanamke mwenye sare nyeusi ameshika beleshi ya bluu akifunika shimo mkubwa ambacho amelipanda mti. Nyuma yake kuna afisa mwenye sare ya kijani mwenye yuko tayari kumwagilia maji kutoka mtungi la bluu na kulifunika mti hilo.

Kwenye mbuga kuu la kuhifadhi wanyama nyuma ya uzio wa chuma, kunao paka mkubwa aina ya duma aliye na rangi ya kahawia. Mwilini mwake kwote kumejaa madoadoa nyeusi huku akiweza kutembea akitazama mkia wake ukifagia chini.

Kuna mwanaume kipara amevaa sheti na jinsi, aliyevaa pia mkoba mgongoni. Amebeba mkononi mwake mjusi, akionekana kuwa na furaha sana. Haonekani kua na hofu au tatizo lolote ya kwamba itaweza kumuumiza. Ameweza kutembelelea mbunga ndogo ya kuhifadhi wanyama.

Kwenye mbuga la kitaifa la kuhifadhi wanyama kunao kiwanja kikubwa la nyasi ya kijani kibachi huku mti mkubwa wa acacia likiweza kusimama pale yakiweza kutamba na yakiweza kusimama hapo ambapo linaweka kivuli kikubwa.

Katika mbuga kuu la wanyama la Kitaifa kunao ndege wakubwa wa msituni aina ya mbuni ambaye anaye manyoya nyeusi na ngozi rangi ya kahawia. Kichwa kidogo ambaye anakula katika nyasi na nyuma yake kunaonekana maghorofa ya mji yaliyo marefu na yaliyo metameta.

Kuna mzungu mzee mwenye kofia ya bluu, miwani na suruali iliyochafuka kwenye magoti, na buti la mvua, mzungu yule maajabu ya Musa! Ameweza kubeba mgongoni mwake, simba mzito sana, mwenye masikio makubwa na madoadoa. Simba yule anaonekana kuwa bado mchanga, na ana tumbo kubwa kutokana na lishe bora.

Katika mbuga cha kitaifa ya wanyama, magari ya kibinafsi na basi ndogo nyeupe zilizo wazi juu; ambazo zinawasafirisha watalii, zimeweza kusimama barabarani, huku wote wakimtazama na kumpiga picha na simu au kamera, simba wa kike aliyetembea njiani.

Kwenye mbuga kuu la kitaifa la wanyama katika jiji la Nairobi, kunao vifaru wawili wenye pembe kichwani, ngozi ya rangi ya kahawia, masikio madogo na miguu mazito wanaokula nyasi. Nyuma yao magorofa ya jiji kuu yanaweza kuonekana.

Kwenye mbuga kuu la kuhifadhi wanyama, katika nyasi refu, kumeweza kutembea paka ambaye ni simba wa kike aliye na masikio madogo, macho makubwa, mapua refu. Anaweza kuangalia chakula chake cha mchana huku asipotaka kuonekana akiwinda wanyama wengine.

Kunao mtoto mchanga aliye na sketi ya rangi ya bluu, ambaye ameweza kulishiksa mkononi mwake mche wa mti mdogo huku kando yake kukiwa na babake aliye shika mche mbili huku wakiweza kuchimba mashimo kwenye mchanga na kuyapanda miti hayo wakiwa na kikundi cha watu nyuma yao.

Katika kisiwa la maji lililo na miti na mimea kando yake, kunao ndege aina ya kwarara ambaye anatafuta wadudu au samaki ndogo majini. Kuna mwengine anayeitwa bata bukuni wa Misri, pia aliye kando na maji na pia kuna mamba kinachotokea.

Kwenye pori la wanyama, kwenye kiwanja yenye nyasi mabichi, umeketi simba wawili. Mmoja wa dume, aliye na manywele mengi kichwani, rangi ya kahawia-giza, na mwingine ambaye anaweza kuwa ni bibiye, wa kike, aliye na maskio zilizosimama.

Kuna mwanaume mchuuzi wa maji, aliye na mitungi mengi ambaye ameweza kuyapanga kwenye mkokoteni, rangi ya njano, nyeusi na nyeupe. Huku akilikalia mkokoteni wake akiwa amechoka, akiwa kando ya barabara, akitaka kuyajaza na kuyazungusha ili aweze kuyauzia wateja.

Kuna msitu mkubwa enye miti mingi marefu iliyo na mikono ya kusambaa na kutabakaa iliyojaa majani kibichi na ambayo yanaweza kuleta giza na utulivu kutokana na jua pia kati ya miti hayo kuna mjenga iliyojengwa na mbao ya nyanzi.

Kuna tinga tinga kikubwa enye aina ya kuchimba ambacho kinabomoa na kulete uharibifu kwa nyumba vidogo vya kuishi vya mabati. Katika uchafu ule iliyoacha kuna: mbao, vifaa vya nyumba na vinginevyo.

Mwanaume waliovaa bwela suti wako katika mtaro mkubwa ardhini huku wakiyashika vifaa vya kuchimba kama vile kijiko na jembe. Juu yao kuna tinga tinga ya kuchimba rangi ya machungwa, matatu ya buluu na mwanaume ambaye anawatazama.

Mtoto anavuka mtaro ya maji taka huku akilishika pua lake. Amevalia sare zake za shule. Maji taka yanatoka kando na choo. Mama bata anaongelea kwenye maji hilo na vifaranga wake. Maji hiyo ikiwa pia na plastiki na matakataka mengine.

Kwenye mbuga la kuhifadhi wanyama, kunao simba wa kike mwenye masikio makubwa na ngozi rangi ya kahawia nyeupe. Ameweza kulala akikunja mikono yake huku akiwa nyuma ya kikingi cha simiti na chuma.

Katika mji enye makao duni, enye majumba mingi, enye mabati kuna wanaume waliokaa katika sehemu huku wakiyapekuapekua takataka na kuyatafuta plastiki au chuma ambayo wataweza kuyapeleka kwenye sehemu ya kuchakata ili viweze kutumika tena.

Kwenye mbuga ya wanyama katika jiji la Nairobi inachojulikana kwa uhifadhi wa ndovu yatima. Kunao ndovu wadogo wanaokula majani na wakitembea huku kwa matope na nyuma yao wahudumu wao wanawaangalia.

Kwenye mbuga kuu la wanyama la kitaifa kilichopatikana katika jiji la Nairobi, kuna punda milia wanaonekana kutembea kwa starehe zao barabarani huku wakikula majani. Wana mistari nyeupe na nyeusi kwote mwilini mwao. Nyuma yao magorofa ya mji yanaonekana.

Kuna manyumba, zingine za matope zingine za mabati, yaliyojengwa kwa ukaribu sana na mto mkubwa uliofurika. Maji haya, yameweza kuingia mpaka ndani ya manyumba mengine. Yameweza pia kubeba takataka nyingi za plastiki. Kuna mti mrefu upande mmoja, wa mtu huo.

Kwenye mji yenye makao duni ya manyumba zilizojengwa na machupe yakiwa na paa la mabati kunao mtu mdogo anayepita akiwa ana majitaka ya sewaji iliyo nyeusi. Kando yake kuna sehemu kikubwa kilichotupwwa taka nyingi za aina vya plastiki.

Kuna bomba kikubwa cha simiti ambayo imetandikwa kwenye mtaro mkubwa ardhini. Bomba hilo linapeleka maji taka kutoka kwa mji mkubwa iliyo mbali mbele yake na kuyasafirisha kwengine. Ufuo huo linakwenda chini sana.

Kwenye mbuga kuu la kitaifa cha kuhifadhi wanyama. Kunao swara watatu waliye na pembe marefu na ngozi ya rangi ya kahawia, nyeusi na nyeupe ifuatavyo. Pia nyuma yao kuna kikundi kikubwa cha nyati waliokula pale nyuma wakizingirwa na milima.

Katika mbuga la wanyama kilichopakana na jiji kuu la Nairobi, kuna twiga mrefu sana anayetazama juu. Twiga huyu ana pembe madogo juu ya kichwa chake na ngozi yake rangi ya kahawia ina madoadoa makubwa. Mti za acacia alizosimama karibu nazo zinamfikia tu mabegani.

Kwenye mbuga la kuhifadhi wanyama, kunao ndovu mchanga mwenye rangi ya kahawia aliye na mapua ndefu, huku akilitumia kujimwagilia mchanga au matope kwenye mgongo lake. Huku nje watalii wa kiasili ya nchi zingine wameweza kumwangalia wakipiga picha.

Kuna tanki kikubwa kilichojengwa na simiti ambalo limezingirwa na ukuta mdogo wa simiti Na tanki hili likitumika kuhifadhi maji. Kama sivyo basi itakuwa chombo cha kuweka ama kusanya takataka.

Katika mji kunao mto mkubwa ambao umejaa takataka na siweji nyeusi ambayo wahudumu wa afya wenye koti la njano na buti la mvua wanaweza kujaribu kuyatoa taktaka za plastiki na kuyapanga ili maji yaweze kupita.

Kunao wanaume sita ambaye waliosimama ndani ya mto wa maji taka ambayo yanapita kwa kasi na yamefurika. Wanaweza kuvuta neti au plastiki kikubwa iliyo ndani ya maji huku wakijaribu kuliondoa.

Kwenye mbuga kuu la kitaifa kunao mnyama aliyeketi katika kijani kibichi. Paka mkubwa aina wa chui. Chui huyu ana masikio makubwa na macho makali na ngozi rangi ya kahawia ambayo imeweza kujaa madoadoa nyeusi kwote mwilini mwake.

Kunao kwenye mbuga la wanyama kiboko mdogo ambaye ana rangi ya majivu, ngozi nyororo iliyometameta, mwili mkubwa mzito, masikio na miguu midogo na macho madogo nyeusi. Anatafuta majani ya chakula chake cha mchana.

Kwenye uwanja yenye nyasi kibichi cha chuo cha sekondari, cha wasichana na wavulana, na watoto walio pale na mwalimu wao, wakivalia sare zao za shule, rangi ya majivu, wakiwa na mche ya miti madogo, yaliyopandwa kwenye karatasi nyeusi, huku wakijitayarisha, kuyapanda.

Katika mbuga kuu la kitaifa ambacho uhifadhiwa wanyama kuna twiga mrefu sana mwenye pembe zilizo na nywele nyeusi juu, masikio makubwa na mwili mrefu ya kahawia ulio na madoadoa kwote. Amesimama katika miti na majani marefu ya msituni.

Kunao simba mkubwa aina wa kike ambalo ameweza kulipanua mdomo lake wazi huku akionyesha ulimi wake rangi la waridi meno yake marefu ya kushika wanyama na kuwararuararua pia ameweza kufunga macho yake huku akiweza kuweka masikio nyuma.

Katika mbuga kuu la kudifadhi wanyama linalopatikana katika jiji la Nairobi, kuna mnyama wa ndege aliyo mbuni ambaye huwa ana manyoya nyeusi na kidogo nyeupe kwenye mabawa lake. Ana ngozi ya shingo na miguu rangi la waridi. Nyuma yake jiji kuu linaweza kuonekana.

Katika mji cha watu kuishi kunao bomba kubwa nyeupe amabalo ni la chuma na ambacho hutumika kusafirisha maji taka kutoka kwenye mji hadi upande mwengine. Linapita juu ya mto iliyojaa maji na iliyopita kwa mwendo wa kasi.

Kuna lori kikubwa ambacho imewekwa maegeshoni , huku wanaume wawili wakiweza kufungua magunia makubwa yaliyojaa takataka ya plastiki kama vile chupa ya maji ya kunywa. Wanaweza kuyamwaga pahali ambapo haistahili na kuchafua mazingira.

Kiwanja kikubwa kilicho na tandikio la nyasi iliyokatwa na kutengenezwa vizuri. Kando ya nyasi hiyo, kuna vibanda vilivyo tengenezwa na tandarua, aina inayopendwa sana katika kambi za hema zinazotumika zaidi na watalii. Kando na zile vyumba vya hema, kunao mti mrefu vya Accacia yenye majani mengi yaliyojaa.

Kando la mji ni makao duni, kunao wamama waliovalia tishati vya buluu ambaye wameweza kuingia mtoni, huku wakiokota takataka za plastiki zilizokusanyika pale. Na kuyafunga au kuziba njia ya maji, wameweza kuyatoa na kuyapanga huko kando.

Nje la jengo la hifadhi ya taarifa ya kitaifa ya Kenya. Kunao sanamu tatu ya mfano waliopigana uhuru na haki wa taifa la Kenya, kutokana kwa utawala wa ukoloni. Sanamu hawa wamevaa shati na kinyasa, iliyokuwa sare ya wale waliolazimisha kupigania katika vita vya dunia vya pili.

Kuna mnyama mrembo na bashashi. Mzuri na wa kuvutia aina wa digidigi. Amesimama katikaki msitu ilio na majani mengi mabichi. Ameziinua masikio yake makubwa na kuyafungua kabisa macho yake mazuri mahabubu. Nywele zake ni rangi ya kahawia inaenda kuingiana na machungwa.

Kando ya maji mengi maridadi na nyeupe ya maporomoko, kuna mwanamke na mwanaume wapendanao wanaopigana selfie hapo kando yake, maji haya yanatiririka kwa kasi na kwa nguvu zaidi, na wamesimama kando yake kwa mawe makubwa mno. Mwanamke amevaa sweta nyekundu na surwali nyeusi, na mwanaume sweta ya nyeupe na nyeusi.

Katika mji kuu wa Nairobi kwenye barabara, kunao mabasi za umma rangi ya buluu ambaye yamewekwa maegeshoni na kando kuna kondakta wao mwenye sare la shati nyekundu na koti nyeupe ambaye ameweza kusubiri na kuwategea abiria.

Knado ya barabara katika mji kuu kuna kituo cha magari. Magari haya ni ya Citi Hoppa na ni rangi ya kijani na majano kijani. Kuna kondakta wa kike aliyevaa sare za kazi, koti na suruali nyeusi akiwa na nywele ndefu za kushuka anawasubiri abiria pale nje.

Kwenye jiji kuu la Nairobi la kando la maghorofa marefu na pia bustani la miti enye majani mabichi, kunao kituo cha magari ya mabasi makubwa enye rangi ya kijivu na machungwa ambaye yanasubiri yakitegea abiria kuyajaza.

Katika jiji kuu la Nairobi kunao kituo cha mabasi makubwa, rangi ya buluu na manjano. Magari mengine yakiwa matatu iliyo barabarani na ambayo inachangia pakubwa pa kuleta msongamano katika mji. Pia kunao wapita njia, wafanyabiashara na pikipiki.

Kwenye barabara katika jiji kuu kumeweza kupangwa katika foleni, magari ambayo moja rangi nyeupe limeweza kusimamwa na afisa wa trafiki aliyevalia koti rangi ya manjano. Huku, gari nyeusi la kibinafsi likiwa nyuma yake.

Kwenye barabara kuu kunao magari ya kibifasi ndogo na pia malori yaliyo safirisha mizigo yakipita. Pia kuna sehemu kati ya barabara iliyosambaa maji. Kuna kando ya barabara sehemu ya wapita njia na pia nyuma kuna miti marefu yenye kijani kibichi.

Barabani kwenye mji kuu kuna basi kikubwa sana, rangi ya zambarau waridi ambalo limesimama na linachukua abiria pahali ambapo sio kituo cha magari. Kuna wapita njia na wasafiri wengine nyuma ya basi hilo kwenye piki piki. Kando mwa barabara hilo upande wa nyuma kuna mti mkubwa enye majani mabichi.

Kwenye barabara kuu yenye njia mbili kunao msongamano mkali wa magari ya basi za umma, magari ya kibinafsi, matatu na gari ndogo na kadhalika. Pia kunao watu wanaovuka barabarani kihadharani na pia kando kuna miti makubwa yenye majani kibichi.

Kwenye barabara katika jiji kuu la Nairobi, lililo na shughuli nyingi na lililozingirwa na magorofa makubwa; kunao matatu la kuelekea upande wa Narok lilio na abiria humo ndani na wengine wakiwa nje, wakisubiri gari hilo kujaa. Pia kuna wafanyabiashara kando yake na wauzaji.

Kwenye jiji kuu la Nairobi kuna maghorofa makubwa, watu wanaopita kuenda shughuli zao na matatu rangi ya nyeupe na njano yalipangana barabara, kwenye sehemu ambacho sio kituo cha magari, yakingoja abiria wakusafiri upande wa Nakuru.

Kuna tambuka baraste kuu la magari lililojengwa na simiti na mawe, limeandikwa kando yake kwenye tangazo la manjano, usiende kwa kasi zaidi, chini ya tambuka baraste hilo kunao njia ya kupenya chini ambao bado hutumika na magari, pia kuna matatu aina ya nissan ya bluu, na mistari ya manjano inayosubiria abiria.

Kwenye jiji juu kunao gari la usafiri wa umma, aina ya basi kubwa, rangi la waridi ambacho kimeweza kusimama, katika kituo ambacho kimeweza kuwekwa kitandazo kikubwa ya kusema njia inazozipitia na tandazo lingine linaloonyesha kwamba karo au nauli ya gari hilo ni shillingi hamsini.

Kwenye jiji kuu kando la barabara, kumeweza kufanya kituo cha magari ambayo, basi la manyanga iliyo na uchoraji, na ni rangi ya kijani limeweza kuweka maegeshoni, huku likitegea wateja katikati ya barabara na kusababisha msongamano wa magari.

Kwenye jiji kuu la Nairobi, kwenye barabara kilicho na shughuli nyingi kuna mabasi rangi ya machungwa na nyeupe yanayopita au yanangoja kufunguliwa kwa msongamano wa magari. Watu pia wanaonekana wakivuka barabara hilo. Maghorofa marefu yanawazungira kwa kila upande.

Kwenye barabara iliyo na shughuli nyingi katika jiji kuu la Nairobi, kuna magari kando yameweza kutua yakisubiri wateja ya rangi ya njano na majani na rangi ya buluu, ambazo ni za umma na hutumika kubeba abiria kwa sehemu mbalimbali.

Kwenye barabara iliyo na shughuli nyingi katika mji huu. Kunao magari ya teksi yaliowekwa maegeshoni, huku watu na wapita njia wakiwa wengi. Pia kunaye mabasi za usafiri wa umma.

Kwenye barabara kuu ilicho kwenye mji kunao magari yanayopita kwenye njia mbili kama vile lori , magari za usafiri wa umma , pikipiki, magari madogo ya kibinafsi na kadhalika. Pia kuna mareli za usalama , miti marefu kando ya barabara na wapita njia.

Kwenye barabara katika jiji la Nairobi, kunao kituo cha mabasi makubwa rangi ya majivu ambayo yameweza kueka maegeshoni wakingoja wateja huku makodi au kondakta wakitembea na suti la rangi waridi huku wakibeba vibao vinavyotangaza njia ya gari hilo kupitia.

Kwenye barabara kubwa katika jiji kuu la Nairobi, lililozingirwa la maghorofa marefu kwenye kila upande kuna shughuli nyingi kama vile, msongano wa magari za umma na magari za kibinafsi. Watu wanaovuka wakipita maafisa wa trafiki wakivalia sare zao za kazi huku kofia na koti rangi ya manjano.

Kwenye jiji katikati ya barabara na majengo ya maghorofa makubwa. Kuna kituo cha mabasi yaliyopangana katikati ya njia shagala baghala. Basi hizo aina ya matatu zina kibao kubwa juu yake cha kutangaza yakwamba linasafiri upande wa Nyahururu.

Kwenye kituo cha magari katika jiji kuu, kunao mabasi ambazo zinatumika kwa usafirishaji wa umma na inje kuna abiria waliopanga mstari na makodi wengi ambao wanazunguka huku wakitafuta wateja. Kunao pia ubao ambao unaonyesha njia gari hio itazozipitia.

Kwenye jiji kuu, kunao matatu rangi ya majivu na mistari ya manjano ambayo, yameweza kupangana pale wakisubiri wateja wa kwenda upande wa Kiria-ini na Othaya, na wameweza kupanga mizigo juu yake, na pia kuna wateja walio kando.

Kwenye barabara kuu yenye njia mbili upande mmoja una msongamano wa magari, na katikati kuna sehumu ambacho mwanaume mwenye sweta, mkoba na suruari anatembea na kibao mbele kinachosema usigeuke hapa. Kuna mataa ya trafiki huko mbele linalowaka nyekundu.

Kwenye jiji kuu kuna gari ambalo lina rangi nyingi limeweza kuwekwa maegeshoni, kando ya barabara, huku ikisababisha msongamano. Pia kuna pikipiki na wateja na watu wanaopita. Juu ya gari hilo la kuenda upande wa Narok kumeweza kupangwa juu yake tanki ya maji.

Kwenye jiji kuu kunao barabara ambalo limeweza kugeuzwa kuwa kituo cha magari huku ikizingirwa kwote na maghorofa makubwa. Basi hizo ni za rangi gwaride, majivu na zambarau. Nje yake kunao kondakta ambaye anaweza kuwategea na kusubiri wateja na pia kuna kibao kinachoonyesha sehemu.

Kwenye barabara katika jiji kuu la Nairobi, kuna basi kubwa rangi ya bluu ambayo limeweza kusimama kwenye kituo huku likisubiri abiria kuyajaza. Mbele yake kunao matangazo makubwa nyeupe zinazotangaza njia gari hilo litakalopita.

Kuna afisa wa trafiki anayosimama katikati ya barabara na kuyaelekeza magari yaliyosongamana barabarani, njia ya kuelekea ili kupunguza msongamano na hata kuzuia ajali. Amevaa koti lake la manjano na bluu. Ana kofia kichwani na pia fimbo. Kando yake kuna mwenzake anayeelekea sehemu nyingine hapo katika jiji kuu.

Mabasi makubwa aina ya KBS, kampuni ya umma ya serikali, yametwaa kando ya barabara yakitega abiria, basi hizo ni za rangi aina mbili ya bluu, kuna tangazo kando yake, linaloonyesha sehemu gari hizo zinazopitia, na kuwa nauli ya gari hizo, ni shilingi hamsini.

Kando ya barabara kubwa kunao kibao ambalo linaonyesha vituo vya gari za usafiri za umma na pia linaweza kuonyesha karo la gari hizo. Kando yake pia kuna magari yamewekwa maegeshoni na pia kuna wapita njia.

Katika mji kuna vyumba vya kuishi zilizojengwa kando na barabara kuu. Kati ya vyumba hizo za ghorofa moja kuna miti makubwa. Pia kuna kituo kikubwa cha magari, mabasi na matatu zilizosambaa na kujaza barabara na kufungia magari mengine njia.

Kuna kituo cha mabasi hapo katika mji kuu ambacho magari, rangi ya nyeupe, nyekundu na bluu yamepangana, kuna mwanamke mwenye nguo ndefu enye madoadoa nyeupe, anapanda basi ambalo lina ubao la tangazo, ambacho kimeandikwa njia na vituo vya basi hio, mbele ya basi hizo kunao makondukta, wanaosubiri watu, na nyuma yake kuna kanisa kikubwa.

Kwenye jiji kuu la Nairobi, kando la barabara kilicho na shughuli nyingi, kunao gari ya usafiri wa umma ambalo linaweza kusimamishwa maegeshoni, huku abiria wakiweza kuingia. Pia kuna wapita njia wengi wasukumao mkokoteni, wafanyabiashara, na shughuli nyingine zinazoendelea.

Kwenye barabara katika jiji kuu. Kuna gari kubwa la usafiri ya umma, rangi ya manjano na kijani ambalo limechapa na kuisha bei na hutumika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja wa jiji hadi nyingine. Kunao mwanaume mwenye shati la waridi analivuka barabara.

Kwenye jiji la Nairobi, kando la barabara kubwa iliyo na shughuli nyingi, kuna magari rangi ya bluu na yakiwa na michoro mingi za usafiri wa umma ambayo yameweza kusimamishwa maegeshoni, huku wakingoja wasafiri. Kando yake kunaye kondukta aliye na sare nyekundu.

Kwenye jiji kuu kuna basi lililo katika barabara iliyo na shughuli na watu na lililozingirwa na maghorofa ambayo imeweza kugeuza kati ya barabara kuwa kituo chake. Limeweza kuweka maegeshoni ambali ambapo watu wanapita. Linaweza kuonyesha kwenye kibao, njia za wasafiri au kituo.

Kwenye barabara kuu iliyo na njia nyingi tunaweza kuona mabasi za umma, magari ndogo ya kibinafsi, pikipiki na vinginevyo. Pia kunao mataa ya kando ya barabarani, maghorofa na miti na majani.

Kuna kituo cha magari iliyo pia kando ya barabara kuu ambayo inaleta msongamano mkali wa magari na hata kuleta hali ambayo inakaa kuchanganyikiwa kwenye hicho kituo. Steji hilo limejaa matatu makubwa zile ambazo ziko na uwezo wa kubeba watu arubaine na kuendelea. Kujaa kwa gari hilo ndio kuchelewa kwako.

Kwenye kituo cha mafuta cha petroli, katika mji huu, watu wameweza kunifanya pia ikawa kituo cha magari. Matatu haya yenye rangi nyekundu na ya majivu yamepangana bila utaratibu na kuzuia njia, yanasafiri upande mwa katikati mwa Kenya eneo inayoitwa Kangema.

Kunao mtaro mkubwa wa kuelekeza maji taka yamechimbwa na yameweza kupangiwa ardhi kando yake, yakielekeza maji haya kwenye sehemu ambacho kunacho kifaa.

Kwenye jiji kuu, kando la barabara linalo shughuli nyingi, kumetupwa takataka vya aina vingi kama vile chakula, plastiki, magunia na vinginevyo. Yameweza kuzuia njia ya wanaopita kwa miguu. Kando yake, kuna mtaro unaopitisha maji taka na vibanda vya chakula.

Takataka na plastiki za kila aina kama vile maglavu, machupa za dawa na vinginevyo vimesombana na kutawanyika kwenye sehemu kubwa hapo kando ya mto. Yameweza kumwaga juu ya kikingo wa mto na huenda yanazuia upitaji wa maji na kusababisha matatizo makubwa kwenye mazingira.

Bomba la maji yanayotiririka fwa! Mfereji wa maji yamepasuka ama imekatwa. Inamwaga maji kwelikweli na kutengeneza kamto kadogo kando yake au bahari ndogo, inayokaa nzuri ya kuogelelea ndani.

Kwenye gorofa la juu la vyumba vya kuishi kunao roshani na chini yake kuna wapita njia wanawake na mwanaume na mbele yao kunao mkokoteni na kando yake pia kunao ukingo wa mabati.

Kwenye kiwanja kilicho na jengo refu la buluu. Nyuma yake, kumeweza kutupwa kimakosa, takataka nyingi zilizotapakaa kwote za plastiki, magunia, chakula vya kutupwa na kadhalika na ambaye anaharibu na kuleta uchafu katika mazingira.